Mkimbizi akiwa anakimbia katika uwanja ulio rangi nyekundu na nyeupe, amevalia sare nyekundu ulioandikwa, Kenya na nyuma yake nyumba mbili na miti ilio ya kijani.

Jengo hili ni jeupe na chini ni jeusi, lina maandishi ya kijani iliyoandikwa MIRITINI SECONDARY CHOOL. Chini yake kuna watu waliokaa, wengine wamesimama na kando yake kuna mti ulio wa kijani kibichi.

Katika jengo hili lililo jeupe na bluu limeandikwa The Nyali School. Nje yake kuna magari ya kijivu na kuna watu wanaopita. Nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi na sakafu ni ya kijivu.

Ukuta huu mweupe umeandikwa majina meusi Sacred Heart High School, No Posters. Na kuna mtu anayeongea na simu, na kuna chapisho nje yake. Ndani kuna jengo na miti iliyo ya kijani kibichi.

Watu hawa ni wanne wako uwanjani. Watatu wana mguu mmoja na aliye katikati anakaa kuongelesha na kwa umbali kuna viti vya kijani na nyekundu.

Bodi hili ni nyeupe na linamaandishi ya samawati kando yake kuna ufagio na ndoo ilio ya pinki ya kando kuna mlango ulio na rangi ya kahawia.

Tarakilishi hizi mbili ni nyeusi. Ziko juu ya meza iliyo nyeupe na kando yake kuna karatasi za michoro na vitabu vilivyopangwa.

Karatasi hili cheupe lina michoro miwili. Wa kwanza umechorwa katapila, wa pili umeandikiwa aligeta na kuna nambari zilizowandikwa na kusahihishwa na kalamu nyekundu.

Kuna bodi lililo na karatasi mbili nyeupe ya kwanza imeandikwa April nyingine May , na chini yake kuna karatasi lililoandikwa na rangi ya samawati, Monday 24 February 2025 questions , na swali la rangi nyeusi, How did Samuel respond when God called him ?

Watu hawa wawili, wamevaa mfuo mkononi. Kando yake kunameza lililo la kahawia, aliyekaa amevaa sweta ya samawati, na aliyesimama amevaa sweta nyekundu.

Karatasi hili lina michoro mitatu. La kwanza ni lori lililobeba mchanga. La pili ni gari moshi lililo la mabehewa mengi na ya tatu ni baiskeli iliyo na mzigo na mtu aliyevaa sheti la manjano.

Jengo hili la matofali, linapakwa rangi nyeupe, yenye maandishi meusi, yaliyoandikwa Miche Bora Nursery and Primary School. Nje yake, kuna watu wanaotembea.

Jengo hili lina mabati mekundu na sakafu nyekundu, nje yake nyasi na miti ya kijani kibichi na ukuta wake ni wa matofali.

Mtu huyu aliye na chapisho la samawati limeandikwa PALACE 2024 QUALIFIED amevaa shati ilioandikwa KENYA. Nyuma yake ni bahari na miti iliyofungwa kamba.

Mtu huyu amevaa suti la samawati. Ana karatasi mkononi nyeupe. Ana kipaza sauti cheusi. Nyuma yake kuna chapisho la manjano.